Sehemu ya ndani ya gari la wagonwa likiwa na vifaa vya matibabu vilivyopangwa vizuri, ndani lina rangi ya chungwa na nyeupe na kabati nyingi za kuhifadhi vifaa, kitanda liko katikati na kiti cha magurudumu karibu na lango.

Kifurushi cha dawa kinachoitwa MMR2 Measles Mumps and Rubella virus vaccine hii ni chupa ya maji ya kutumiwa kwa chanjo kuna maelezo kuhusu inavyotumiwa.

Chupa ndogo ya chanjo inayojulikana kama MEASLES, MUMPS, RUBELLA VIRUS VACCINE LIVE MMR II yenye kofia ya buluu. Chini ya label lina maelezo ya mtengenezaji. Chupa iko mbele ya sanduku la chanjo lenye maandishi yanayofanana.

Mwanaume mgonjwa amelala kwenye kitanda cha hosipitali akiwa anaumwa. Amelalia mkono wake wa kushoto katika kitanda chenye godoro la kijani kibichi ana vesti ya kijivu na suruali ya kijani kibichi na kichwani amefunga kitamba cheupe ya kufungia katika jeraha.

Muuguzi mwanamke aliyevaa sare nyeupe na mistari ya buluu, anamhudumia mwanamke mwingine. Anachukua sampuli ya damu au kufanya kipimo kingine kwa ambaye amevaa nguo nyeupe yenye maua ya rangi ya machungwa. Nyuma, watu wengine wasioonekana wazi na yana yanaonekana kuwa hospitali au kliniki.

Mwanaume daktari anamchunguza maskio mwanamke, ameshikilia kifaa chenye mwanga kinachotumika kuangalia ndani ya sikio kwa umakini. Wote wamevalia nguo za kawaida na mazingira kutoa hisia ya hospitali.

Mandhari kali yenye miamba katika eneo la jangwa. Katikati mti mmoja mkavu uliokauka ikiwa imesimama peke yake kwa udongo mwekundu. Kwa mbali milima vilivyochanganyika na mazingira kuwa magumu.

Majengo yaliyotengenezwa kwa mabati yanateketea kwa moto mkubwa. Moto umeenea katika sehemu kubwa ya jengo ukiambatana na miale mikali ya moto na moshi mzito unaopanda juu. Mwangaza mkali unajaza eneo lote la nyuma na mbele.

Mwanamke muuguzi akihudumia watoto wachanga waliozaliwa kabla ya wakati wao wakiwa ndani ya vizuizi ya plastiki vinavyoitwa incubator katika kituo cha afya. Amevalia sare ya bluu yenye miraba midogo midogo, na nywele zake kufungwa nyuma.

Mwanamke mmoja amesimama katikakati ya eneo lenye udongo amevalia nguo ndefu yenye michoro na kitambaa cha rangi ya peach kichwani, anazingirwa na vibuyu mengi ya plastiki ya kubeba maji, zina rangi tofauti ya manjano, kijani kibichi na nyeupe.

Mikono ya mtu ikioshwa kwa sabuni na maji ikitoa povu jingi. Mikono ina rangi ya ngozi ya kawaida, mtazamo wa nyuma inarangi nyeusi au ya kawahia lisiloonekana vizuri kuonyesha lengu kuu ni umuhimu wa afya binafsi.

Dakitari mwanaume aliyevalia koti jeupe na vifaa vya matibabu kichwani na shingoni anachunguza sikio la mwanamke. Mwanamke anaonekana makini na amevaa jaketi nyeusi na skafu ya kijivu, mandhari ya nyuma inaashiria kuwa tukio ni kambi ya matibabu.

Eneo la makasi mtaa ulioadhirika na janga la moto. Kuna uharibifu mkubwa ,majengo yameunguwa na kubomoka. Mabaki ya vifaa na takataka yametapakaa chini. Watu wazima na watoto wamekusanyika kila mmoja akivalia nguo zenye rangi mbalimbali.

Mikono ya mwanamke imeekelewa juu ya pakiti kadhaa za pedi za usafi. Pakiti zina rangi ya buluu na waridi na maandishi yaeleza ni ya usafi na njia ya kutumiwa. Zimelundikana juu ya meza ya kahawia na kusanywa tayari kwa usambazaji.